Kopo la plastiki lililofungwa kwa mfuniko, lenye rangi nyeupe na lililobandikwa karatasi yenye maandishi na picha ya kuku, lenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko mdogo uliofungwa kopo lenye mfuniko juu yake, likiwa na rangi ya zambarau na picha ya kuku, yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya bluu na kijani, maandishi na picha ya vifaranga na kuku, wenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Boksi dogo lililofungwa, lenye maandishi na picha ya mbwa mbele yake, lililotunza dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Boksi dogo lililofungwa lenye rangi nyeupe, maandishi na picha ya mbwa mbele yake, likiwa na dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Kiganja cha mkono, mfuko mkubwa wa gunia uliofungwa, wenye maandishi juu yake, ulio na mbolea ndani kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Mfuko wa gunia uliofungwa wenye maandishi ya rangi ya kijani kibichi na bluu, wenye mbolea ndani kwa ajili ya kukuzia mimea iliyopandwa shambani.

Kopo lililofungwa kwa mfuniko wenye rangi nyekundu, lililobandikwa karatasi lenye maandishi na kuchorwa picha ya mbwa, mbuzi, kondoo na ng'ombe; lenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Nyasi fupi, miti, bango lenye rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe, liliyopo juu ya banda iliyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa kwa mabati pamoja na mkulima aliyeshika mbolea kwa ajili ya kuuzia mimea shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa kwenye rangi nyeupe, maandishi na picha ya kuku na ndege wengine, mbele yake wenye dawa ndani kwaajili yakutibu magonjwa ya wanyama.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi nyeupe, bluu, maandishi na picha ya kuku juu yake, wenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Mjasiriamali akiwa amesimama ndani ya duka lenye meza iliyotengenezwa kwa mbao, kabati lililogawanywa katika vyumba vidogo yenye chupa zilizo na dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Chupa iliyofungwa kwa mfuniko wenye rangi nyeupe, iliyobandikwa karatasi lenye maandishi na picha ya ng'ombe yenye dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Boksi dogo lililofungwa lenye rangi nyeupe na bluu, maandishi juu yake; iliyo na dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya wanyama.

Vyumba vya kabati lililotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe likiwa na maboksi na chupa zenye dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Hema lililotengenezwa kwa nguzo za chuma na kuezekwa kwa mabati, koleo; wafanyakazi waliovaa nguo na viatu maalumu wakichambua uchafu kutoka katika lundo kubwa la mbolea kwa ajili ya kukuzia mimea shambani.

Chupa iliyofungwa kwa mfuniko, na kubandikwa karatasi lenye rangi ya machungwa mbele yake, ikiwa na dawa ndani kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mimea na wanyama.

Mti wa maembe wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na wakulima waliosimama mbele yake, wakiwa wameshika baadhi ya matunda mikononi mwao kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi, matuta yaliyo na mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji, pamoja na vitunguu vilivyo juu yake, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima aliyevaa viatu maalumu akiwa ndani ya shamba, huku akiwa ameshika nyanya mbichi kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Kundi la wakulima wanaume kwa wanawake wakiwa ndani ya shamba, wakivuna mahindi na kuyaweka ndani ya vikapu kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mti mdogo wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, ulio toa maua meupe, kwa ajili ya kuzalisha kahawa, ambayo hupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye rangi ya kijani kibichi, gari lililosimama, mkulima akiwa anatembea kwenye barabara ya vumbi, pamoja na mifuko mikubwa ya magunia, iliyojaa mazao yaliyotoka kuvunwa shambani kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wakulima wawili wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya shamba wakikusanya mahindi yaliyovunwa na kutolewa maganda kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mnara uliotengenezwa kwa vyuma, miti yenye majani ya rangi ya kijani mbichi, wakulima waliobeba ndoo kichwani zilizojaa kahawa, wakimwaga katika sehem maalumu kwa ajili ya kuanikwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, wakulima wa kiume na wa kike waliosimama, pamoja na vikapu vya plastiki vilivyojaa maparachichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mnara uliotengenezwa kwa vyuma, kibanda kidogo, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la wakulima waliobeba ndoo zilizojaa kahawa wakimwaga katika sehemu maalumu kwa ajili ya kuanikwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la wakulima wakilima shamba pamoja na rundo kubwa la viazi mviringo vilivyokusanywa pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uzio wenye mimea yenye miiba, uliozunguka shamba la migomba yenye matawi ya rangi ya kijani, kwa ajili ya kutoa ndizi ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, vichaka, wakulima wawili wanaume wakiwa ndani ya shamba la chai, wakivuna majani na kuyaweka kwenye vikapu vilivyo mgongoni mwao kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima wawili wakiume, huku mmoja akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, na kuweka ndani ya bakuli, lililoshikiliwa na mwingine. Kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Shamba lililopandwa mipapai yenye matunda pamoja na mkulima aliyesimama ndani huku akiwa ameshika mojawapo lililo iva kwajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi fupi, miti yenye majani ya kijani kibichi, shamba la mahindi, wakulima wa kike wakiwa wamebeba vikapu vya plastiki vilivyojaa mbogamboga kwa ajili ya kupelwkwa sokoni kuuzwa.

Mkulima wa kike akiwa ndani ya shamba lenye majani ya rangi ya kijani, pamoja na lundo la viazi mviringo. Vilivyokusanywa pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mlima, mti, mkulima akiwa shambani akikusanya karoti zenye rangi ya michungwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Wakulima wanaume wakiwa wamesimama, pamoja na rundo la mahindi yaliyotolewa maganda na kukusanywa pamoja, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Milima, shamba la mahindi lenye matawi ya rangi ya kijani pamoja na matikiti maji, yaliyopandwa katika mistari iliyonyooka kwa ajili ya kuvunwa, kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji, vitunguu vilivyopandwa ndani ya shamba vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka, miti yenye majani na rangi ya kijani kibichi, maua, nyasi fupi. Mkulima akiwa amechuchumaa ndani ya shamba la migomba huku akiwa ameshika mche mdogo mikononi, kwa ajili ya kupandwa na kutoa ndizi ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Nyasi fupi, migomba yenye matawi ya rangi ya kijani iliyo na mkungu wa ndizi mbichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa kwa wateja.

Kamba michee yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopangwa ndani ya mifuko ya magunia pamoja na nyanya mbichi na zilizoiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mfuko wa gunia, wakulima wakiwa wanalima shamba, rundo kubwa la viazi mviringo vilivyokusanywa pamoja kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi, wakulima wakiwa wamebeba kikapu cha plastiki na vingine vikiwa chini katika mistari iliyonyooka vyenye viazi ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti, mkulima akiwa ndani ya shamba lenye mimea iliyo na majani ya rangi ya kijani pamoja na barabara ya vumbi. Vikapu vya plastiki vilivyojaa nyanya kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mabua yaliyokauka, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma pamoja na mkulima mwanamke aliyesimama mbele ya rundo kubwa la mahindi, yaliyotolewa maganda na kuwekwa juu ya maturubai kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mahindi yenye maganda yaliyokauka, yakiwa yametundikwa kwenye miti iliyochomekwa chini, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, wakulima waliopanda juu ya gari na walio chini pamoja na vitunguu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima wa kiume akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kupeleka sokoni na kwenda kuuzwa.

Ukuta uliojengwa kwa matofali ya kuchoma, shamba, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima mwenye jinsia ya kike aliyesimama juu ya rundo kubwa la mahindi yaliyokusanywa pamoja, huku akiwa ameshika baadhi mikononi mwake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba, mkulima akiwa anabeba kikapu cha plastiki, kilichojaa mananasi yaliyoiva yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi yenye kahawa nyekundu na mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa au kiwandani kusindikwa.

Mimea yenye majani ya rangi ya kijani ikiwa na nyanya mbichi na zilizoiva kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Wakulima wawili wanaume wakiwa wamechuchumaa ndani ya shamba lenye mabomba na miche iliyo na majani ya rangi ya kijani, wakiwa wameshika nyanya mbichi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Tuta lenye vitunguu vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima akiwa amechuchumaa ndani ya shamba la mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, iliyobeba matunda yenye rangi ya kijani kibichi; kwa ajili ya kuvunwa, kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wanaume na mwanamke wakisaidiana kuweka vitunguu ndani ya mfuko wa gunia, pamoja na mingine iliyojaa ikiwa pembeni ndani ya shamba, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima waliobeba vikapu vya plastiki, wakiwa ndani ya shamba lenye mabomba, miche iliyo na majani ya rangi ya kijani; wakivuna nyanya zilizoiva kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa .

Miti yenye majani, shamba kubwa lenye mabomba kwa ajili ya umwagiliaji, matuta na mifuko ya magunia iliyojaa vitunguu kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Wakulima waliyoshika mapanga na kuvaa viatu na mavazi maalumu, wakiwa mbele ya mikungu ya ndizi yenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa pamoja na migomba.

Mkulima aliyeshika kikapu cha plastiki, aliye ndani ya shamba lenye miche yenye majani ya rangi ya kijani iliyobeba nyanya mbichi na zilizoiva, kwa ajili ya kuvunwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba la mipapai iliyopandwa katika mistari iliyonyooka pamoja na mabomba kwaajili ya umwagiliaji, yenye matunda yaliyo na rangi ya kijani kibichi kwaajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Kundi la wakulima wakichambua kahawa iliyomwagwa juu ya mifuko iliyotandazwa chini kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mkulima aliyesimama akiwa ameshika tunda la parachichi lililokatika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima wa kiume waliosimama na wakike wakiwa wamekaa chini, huku wakijaza nyanya ndani ya vikapu vya plastiki, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mkulima wa kike akivuna kahawa kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani, miti kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kwa mteja.

Ndoo, ikiwa na majani ya rangi ya kijani kibichi, wakulima waliokaa chini wakichambua kahawa iliyo juu ya mifuko ya magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuza.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba lenye mananasi yaliyoiva yakiwa tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kundi la watu pamoja na mkulima akipanda mananasi yaliyoiva kwa ajili ya kuyauza kwa wateja.

Kundi la wakulima wakichambua kahawa iliyomwagwa juu mifuko ya magunia yaliyotandazwa chini, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, rundo kubwa la vitunguu vilivyokusanywa pamoja baada ya kuvunwa kutoka shambani, kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kwenda kuuzwa.

Ukuta, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, migomba iliyobeba mikungu ya ndizi mbichi kwa ajili ya kupelekwa sokoni na kuuzwa.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, gari nyasi fupi, karoti zilizo chini, pipa lililojaa maji na nyingine zilizojazwa ndani ya mifuko mikubwa ya magunia, iliyofungwa na wakulima kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Majani yenye rangi ya kijani, kundi la wakulima wanaume na wanawake, wakichambua kahawa, iliyomwagwa juu ya mifuko ya magunia iliyotandazwa chini, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Viti vya plastiki, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, vikapu vilivyotengenezwa kwa makuti na kujazwa pilipili hoho ndani yake kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Shamba lenye mimea iliyo na majani ya rangi ya kijani, pamoja na nyanya nyekundu zilizoiva, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mkulima aliyevaa viatu maalumu, shamba la mahindi yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi zenye rangi ya kijani, matikitimaji makubwa, mkulima aliechuchumaa huku akiwa ameshika kipande kilichokatwa kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi zilizokauka na mbichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao, vichaka, migomba iliyofunikwa kwa makaratasi , kwa ajili ya kutoa ndizi ambazo hupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka, miti, matikiti maji yaliyo chini pamoja na mkulima aliye simama ndani ya shamba akiwa amebeba mojawapo kwaajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uzio uliotengenezwa kwa wavu wa chuma wakulima wakike wakiwa kwenye bustani ya mbogamboga, zilizopandwa ndani ya mifuko ya magunia iliyojazwa udongo kwa ajili ya kuvunwa na kuuzwa.

Miche midogo iliyo na majani yenye rangi ya kijani, iliyopandwa ndani ya ndoo nyeusi zilizojazwa udongo ili ziweze kufikia hatua, ambayo wakulima wataipanda shambani.

Nyasi fupi, migomba midogo na mkubwa wenye mkungu wa ndizi mbichi zilizo na rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya; kupima, kuvuna na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Nyasi fupi, kundi la wakulima waliovaa viatu na nguo maalumu wakivuna maparachichi kutoka katika mti wake wenye majani ya rangi ya kijani kibichi na kuyaweka ndani ya vikapu vya plastiki, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa.

Uzio uliotengenezwa kwa miti midogomidogo, kundi la wakulima wanaume wakiwa wanapanda miti midogo yenye rangi ya kijani; katika kitalu kilichojazwa udongo kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Miche midogo yenye majani ya rangi ya kijani, iliyopandwa katika mifuko ya plastiki iliyojazwa udongo kwa ajili ya kufikia hatua ambayo wakulima watakwenda kuipanda shambani.

Milima, banda lililoezekwa, shamba kubwa lenye mimea ya mahindi iliyo na majani ya rangi ya kijani pamoja na matikiti maji, kwa ajili ya wakulima kuvuna na kupeleka sokoni kwenda kuyauza.

Vichaka vikubwa vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa nyaya za chuma pamoja na mashine ndogo ya kisasa yenye magurudumu; ikiwa shambani inafanya kazi ya kulima.

Nyasi fupi zanye rangi ya kijani, mashine ya kisasa yenye magurudumu na iliyotengenezwa kwa vyuma kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Trekta fupi, mashine ya kisasa yenye rangi ya machungwa, nyekundu na yenye magurudumu madogo iliyowekwa nje kwa ajili ya kazi ya kulima shamba.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba la mahindi, nyasi fupi. Mkulima akiwa anaendesha trekta lenye magurudumu makubwa na madogo, kwa ajili ya kazi ya kulima.

Trekta yenye magurudumu makubwa iliyofungwa mashine ya kisasa nyuma, lililotengenezwa kwa vyuma na kupakwa rangi ikiwa ndani ya shamba ikifanya kazi ya kulima.

Miti yenye majani ya kijani kibichi, uzio pamoja na banda lenye mlango ulio wazi yaliyotengenezwa kwa mbao, wavu wa nyaya za chuma, pipa la maji, mimea ya mazao, mashine ya kisasa yenye gurudumu iliopo shambani kwa ajili ya kazi ya kulima.

Mimea yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, iliyopandwa kwenye udongo, mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa kutumia vyuma, ikifanya kazi ya kulima.

Uzio uliotengenezwa kwa mbao, bustani yenye mazao ya aina mbalimbali yaliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na mashine ya kisasa ikifanya kazi ya kulima.

Mti, vichaka vikubwa vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, mkulima akiendesha mashine ya kisasa yenye magurudumu kwaajili ya kulima ndani ya shamba lenye matope.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, magurudumu makubwa, mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma ikiwa shambani ikifanya kazi ya kulima.

Miche ya mazao yenye majani ya rangi ya kijani, miguu ya mkulima aliyevaa viatu maalumu pamoja na mashine ya kisasa iliyotengenezwa kwa vyuma, ikifanya kazi ya kulima shamba.

Mti mwenye majani ya kijani kibichi ,nyasi fupi mkulima aliyesimama na anayeendesha trekta lenye magurudumu makubwa na madogo likiwa linafanya kazi ya kulima shamba.

Wavu wenye matundu madogo, mabomba, samaki wakiogelea kwenye maji yaliyondani ya chombo chenye rangi ya kijani kwa ajili ya kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiogelea ndani ya kifaa kilitengenezwa kwa kioo kilichopo juu ya meza kwa ajiri ya kufugwa na kuuzwa sokoni.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi, ndege mwenye mdomo mrefu, kobe, maji yakitiririka ndani ya bwawa lililozungukwa na mawe makubwa na madogo, kwa ajili ya kufugia samaki ambao huliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wengi wakielea juu ya maji yaliyo ndani ya bwawa, lililojengwa kwa mbao, kwa ajili ya kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya chombo maalumu kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya kufugwa, kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki mkubwa mwenye madoa meupe na mekundu akiwa ndani ya maji yaliyo kwenye chombo maalumu kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya kufugia, kuvuliwa, na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mabomba, maji yakitiririka ndani ya bwawa mojawapo, lililotengenezwa kwa kuta, lenye samaki wadogo wanaoogelea, kwa ajili ya kununuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Mimea ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani, samaki wakubwa kwa wadogo wakiogelea ndani ya maji kwa ajili ya kukua, kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani, ngazi iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa juu ya bwawa lililojaa maji kwa ajili ya kufugia samaki.

Ndoo iliyofungwa kwa kamba nyeusi, maji mengi, nyavu iliyo na matundu madogo, yenye samaki kwa ajili ya kuvuliwa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Samaki wakiogelea kwenye maji yaliyo ndani ya kifaa maalumu, kilichotengenezwa kwa kioo kwa ajili ya kufugwa, kuvuliwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Bidhaa zilizowekwa juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao, mifuko ya magunia iliyowazi yenye nafaka za aina mbalimbali ndani yake kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Bidhaa zilizo juu ya meza iliyotengenezwa kwa mbao pamoja na mifuko mikubwa ya magunia iliyowazi, yenye nafaka za aina mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa na chakula.

Mifuko mikubwa ya magunia iliyo wazi Ikiwa imejaa nafaka za mazao ya aina mbalimbali kwa ajili ya matumizi ya chakula

Alama ya mshale iliyochorwa chini kuelekea kwenye njia nyembamba, iliyopita katika nyasi fupi na vichaka vikubwa, vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya mbao, kuni na dawa za asili.

Visiki, mwanaume aliyesimama; miti na vichaka vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuzalisha kuni, mbao na dawa za asili.

Bwawa lililojaa maji mengi, nyasi fupi, vichaka na miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya mbao, kuni na dawa za asili.

Miti mirefu, vichaka vikubwa vilivyo na rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuzalisha mbao, dawa za asili pamoja na kuni.

Njia nyembamba, iliyopita katikati ya vichaka vikubwa, vilivyo na maua ya njano na majani ya rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kuni na dawa za asili.

Mto wenye mawe na maji yanayotiririka kwa kasi vichaka mwenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuni, mbao na dawa za asili.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, mimea ya mbogamboga; iliyopandwa ndani ya chombo maalumu chenye mipira kilichobebwa na mbao pamoja na ndoo nyeupe kwa ajili ya umwagiliaji kwa njia ya matone.

Ukuta uzio uliotengenezwa kwa mbao, mabomba meupe yenye mashimo madogo ndoo nyeusi zilizopandwa mimea yenye majani ya rangi ya kijani kwa ajili ya umwagiliziaji wa njia ya matone.

Banda lililotengenezwa kwa mabomba ya chuma na kuezekwa, lenye ng’ombe wengi ndani kwa ajili ya kuzalisha nyama, maziwa ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Banda lililoezekwa na kutengeneza Kwa mabomba ya chuma lenye ng'ombe wengi ndani kwa ajili ya kuzalisha nyama na maziwa, ambayo hupelekwa kiwandani Kwa ajili ya kuchakatwa au kusindikwa.

Mguu uliovaa malapa, rundo kubwa la vitunguu, vilivyokusanywa pamoja na kuwekwa chini, kwa ajili ya kupelekwa kiwandani, kwenda kuchakatwa au kusindikwa.

Mimea yenye majani ya rangi ya kijani ikiwa na nyanya mbichi na zilizoiva, zinazoning'inia kwa ajili ya kuonwa na kupelekwa kiwandani kwenda kusindikwa.

Migomba iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, yenye mikungu ya ndizi mbichi zilizo na rangi ya kijani kibichi kwa ajili ya kuvunwa na na kupelekwa kiwandani kwenda kuchakatwa au kusindikwa.

Banda kubwa lenye ndoo zilizoningwa kwa kamba, nguzo za mbao, taa zinazowaka na kuku wengi ndani kwa ajili ya mayai na nyama. Ambayo pelekwa kiwandani sindikwa au mchakato.

Banda lililotengenezwa kwa vyuma lenye ng'ombe ndani yake wakiwa wanakula chakula kwa ajili ya kuzalisha maziwa na nyama ambayo hupelelekwa viwandani kwenda kusindikwa au kuchakatwa.

Mkulima wa kike akivuna kahawa kutoka katika miti yake, yenye majani ya rangi ya kijani kibichi kwajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Banda lililotengenezwa kwa nguzo za mbao, lenye kuku wengi ndani kwa ajili ya nyama na mayai; ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Shamba kubwa lenye mahindi madogo yaliyo na majani yenye rangi ya kijani kibichi, yakiwa yamepandwa katika mistari iliyonyooka kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyumba iliyoezekwa kwa bati na yenye mlango ulio wazi, wakulima, kahawa iliyokusanywa pamoja kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Kuku wengi wakiwa ndani ya banda kubwa kwa ajili ya kufugwa na kuzalisha nyama na mayai, ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lililopandwa mimea ya mahindi kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Vifaranga vingi vya kuku vilivyo ndani ya banda, kwa ajili ya kuzalisha nyama na mayai ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye ndoo zilizoning'inizwa kwa kwamba, pamoja na kuku wengi kwa ajili ya nyama na mayai ambayo hupelekwa kiwandani kuchakatwa au kusindikwa.

Maji, banda lililotengenezwa kwa mabomba ya chuma lenye ngombe wengi, kwa ajili ya kuzalisha nyama na maziwa ambayo hupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Trekta lenye magurudumu likiwa ndani ya shamba kubwa lililo na miche ya mazao yenye rangi ya kijani, kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Matuta, nyasi zilizokauka, mimea yenye majani ya rangi ya kijani inayoning'inia kwenye vijiti vilivyochomekwa chini na kufungwa kwa kamba yenye nyanya mbichi na zilizoiva; kwa ajili ya kupelekwa viwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi; wakulima wakike wakivuna majani ya chai na kuyaweka kwenye vikapu vilivyo katika migongo yao kwa ajili ya kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa.

Matuta yaliyo na mimea ya mazao juu yake yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Vichaka, miti venye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye miti yamazao iliyopandwa katika mistari iliyonyooka, pamoja na bomba likitoa maji kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi yakijani kibichi, nyasi fupi, mashamba mawili, moja likiwa limechomekwa vijiti ndani na lingine likiwa na mabomba kwa ajili ya umwagiliaji pamoja na wakulima.

Shamba lenye miche midogo iliyo na majani ya rangi ya kijani ikiwa imepandwa katika mistari iliyonyooka pamoja na mabomba, kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye matuta mengi, mkulima akiwa amechuchumaa akifunga mabomba meusi kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, nyumba, shamba kubwa lenye matuta yaliyo tupu, pamoja na mitaro iliyojaa maji kwajili ya umwagiliziaji.

Barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare; yenye nyasi fupi zilizokauka, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, nyumba, vichaka vingi na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, mabonde, miteremko ya kawaida yenye mashamba yaliyo na mazao ya aina mbalimbali; nyumba, vichaka na miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde miteremko ya kawaida yenye mashamba iliyo na mazao ya aina mbalimbali, pamoja na vichaka vidogo na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, mawe makubwa yaliyobebana, miteremko ya kawaida yenye vichaka vingi na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, tambarare kubwa yenye nyasi mbichi na zilizokauka, vichaka na miti iliyo na majani ya ya rangi ya kijani.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu moja na tambalale nyumba mashamba ya mazao ya aina mbalimbali na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, mteremko wa kawaida pamoja na barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare yenye vichaka vidogovidogo vilivyo na majani yaliyokauka.

Milima, miteremko ya kawaida yenye mawe, nyasi fupi zilizokauka, vichaka na miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, tambarare kubwa yenye nyumba zilizoezekwa kwa bati, nyasi fupi, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima mrefu, miteremko mikali na ya kawaida, tambarare kubwa isiyo na nyasi, yenye vichaka vilivyokauka na miti ya majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima, mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, barabara ndefu tambarare yenye nyasi fupi, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu tambarare yenye nyasi fupi, barabara ya vumbi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mteremko wa kawaida ulio na ukuta uliojengwa kwa mawe, nyasi fupi zilizo kauka, vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, miteremko ya kawaida, yenye mashamba ya mazao vichaka, na miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, bwawa kubwa lililojaa maji mengi pamoja na miteremko ya kawaida yenye vichaka vidogo vidogo vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Magari, ngazi, ukuta mrefu, bwawa lililojaa maji mengi, tambarare yenye barabara za vumbi, nyumba, mashamba ya mazao na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo marefu, tambarare kubwa, yenye nyasi fupi zilizokauka, miti michache, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Tambarare kubwa yenye miti mingi iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi zilizokauka pamoja na wanyama wenye pembe wakiwa wamelala.

Bonde la mto uliokauka wenye maji kidogo yanayotiririka taratibu, pamoja na miti na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi ilivyoota kwenye kingo zake.

Gari, barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare kubwa, yenye nyasi fupi, vichaka na miti ya aina mbalimbali yenye majani ya rangi yakijani kibichi.

Mlima mkubwa wenye miteremko mikali na kawaida. Yenye nyasi fupi, vichaka vidogovidogo vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu pamoja na vichaka vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi kando kando yake, tambarare kubwa yenye nyasi fupi.

Bomba lililotengenezwa kwa chuma, mto mkubwa wenye maji yanayotiririka taratibu, pamoja na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi vilivyoota katika kingo zake.

Mlima, mteremko wa kawaida, bonde, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, punda milia, swala na vichaka vidogovidogo.

Milima ,bonde, miteremko mikali na kawaida yenye nyasi fupi zilizokauka vichaka vidogovidogo vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Milima, bonde, miteremko mikali na yakawaida yenye mashamba ya mazao mbalimbali, nyasi fupi, vichaka na miti yenye majani ya rangj ya kijani kibichi.

Mlima, mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, pamoja na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi vilivyoota katika kingo zake.

Majengo marefu na mafupi, tambarare yenye nyasi, na miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na twiga akiwa amesimama katikati.

Mlima, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, vichaka, miti na bwawa lililojaa maji pamoja na nguzo zenye nyaya za umeme.

Milima, mabonde, tambarare yenye nyasi fupi, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi pamoja na watu wawili wakiwa wamesimama.

Mlima tambarare kubwa yenye nyasi fupi, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na kundi la tembo wakiwa wanatembea.

Milima, bonde, miteremko mikali na ya kawaida yenye nyasi fupi, vichaka vikubwa na mdogo vilivyo na majani ya rangi ya kijani kibichi.

Nyumba zilizoezekwa kwa bati, tambarare kubwa yenye nyasi fupi, vichaka vichake, mawe na miti yenye majani yaliyo na rangi ya kijani kibichi.

Mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu, barabara iliyojengwa kwa lami pamoja na tambarare kubwa yenye majengo ya ghorofa, nyasi fupi na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Mlima ,mteremko wa kawaida ,barabara ya vumbi iliyopita kwenye tambarare ,nyenye nyasi fupi ,vichaka vingi na miti yenye majani ya rangi yenye kijani kibichi.

Milima miteremko mikali na ya kawaida yenye mashamba yaliyo na mazao ya aina mbalimbali, pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Nyaya za umeme, milima, mabonde, miteremko mikali na ya kawaida, yenye nyumba na shamba la mazao ya aina mbalimbali, vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Daraja lililopita juu ya mto mkubwa wenye maji mengi yanayotiririka taratibu. Tambarare iliyo na vichaka vingi vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Vilele viwili vya mlima vyenye barafu juu yake, miteremko mikali na ya kawaida, nyasi zilizokauka pamoja na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Majengo marefu na mafupi, tambarale kubwa yenye nyasi zilizo kauka na vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Tambarare kubwa yenye upande ambao ni mkavu na wenye mwindili wenye nyasi fupi, miti na vichaka vingi vyenye rangi ya kijani kibichi.

Miti yenye majani pamoja na mizinga ya nyuki, iliyotengenezwa kwa mbao, wafugaji waliovaa mavazi maalumu kwa ajili ya kulina asali ambayo hupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Banda lililotengenezwa kwa mbao, lenye mbuzi ndani yake, wakiwa wanakula majani, yenye rangi ya kijani kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Banda lililotengenezwa kwa mbao lenye matundu madogo na mbuzi ndani yake, wakiwa wanakula chakula kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Mzinga wa nyuki uliowazi uliotengenezwa kwa mbao, pamoja na wafugaji waliovaa mavazi maalumu kwa ajili ya kulina asali inayopelekwa sokoni kwa mauzo.

Banda lililotengenezwa kwa mabati na mbao, mfugaji akiwa ndani akiwalisha mbuzi majani yenye rangi ya kijani kibichi, kwa ajili ya kufugwa kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Banda lililotengenezwa kwa mabati na nguzo za miti, ndoo za chakula, wafugaji wakiwa wamesimama ndani pamoja na kuku wengi kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Ndoo nyeupe zilizo ninginizwa kwa kamba pamoja na kuku wengi walio ndani ya banda, kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. mfugaji akiwa ndani ya banda lililotengenezwa kwa mbao na kuezekwa, akiwapa bata chakula kutoka katika mfuko ulio mikononi mwake kwa ajili ya kufugwa.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani, ndege aina ya kanga wenye madoa meupe na meusi kwenye manyoya yao, kwa ajili ya kufugwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Vifaranga vingi vya kuku vilivyo ndani ya chumba maalumu, vinafugwa ili vikue na kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa.

Mlango ulio wazi miti kundi la bata, wakiwa nje kwa ajili ya kufugwa na kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwenda kuuzwa kwa wateja.

Mfuko wa plastiki ulio fungwa wenye maandishi na picha ya mazao juu yake, ulio na mbegu ndani kwa ajiri ya kupanda shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye maandishi na picha ya mazao juu yake, kwa ajili ya kutunza mbegu zinazopandwa shambani.

Mifuko ya plastiki yenye maandishi na picha ya mazao ya aina mbalimbali juu yake, yenye mbegu ndani kwa ajili ya kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye rangi ya njano na kijani kibichi, wenye picha ya mazao juu yake. Ukiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko mikubwa ya magunia ikiwa wazi yenye nafaka za aina mbalimbali ndani yake kwa ajili ya matumizi ya chakula au kwenda kuuzwa sokoni.

Mfuko wa plastiki wenye rangi ya kijani kibichi, maandishi na picha ya mazao juu yake, wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Makopo yaliyotengenezwa kwa bati na kufunikwa kwa mfuniko, yenye maandishi na picha za mazao juu yake, kwa ajili ya kutunza mbegu ambazo hupanda shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa yenye maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali juu yake, ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiski uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano maandishi na picha ya mazao juu yake wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa, wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao juu yake, wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani, picha ya mapapai juu yake wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mifuko ya plastiki iliyofungwa na kutundikwa kwenye vishikio yenye rangi nyeupe, maandishi na picha za mazao ya aina mbalimbali mbele yake, yenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani kibichi, maandishi na picha ya mazao juu yake wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Mkono ulioshika mifuko ya plastiki iliyofungwa, yenye rangi ya kijani, maandishi na picha ya mazao mbele yake, ikiwa na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Shamba lenye matuta yaliyopandwa miche midogo, yenye majani ya rangi ya kijani pamoja na mabomba kwa ajili ya kazi ya umwagiliaji.

Mfuko wa plastiki umefungwa wenye rangi ya kijani kibichi, njano, maandishi na picha ya mazao juu yake. Ulio na mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Dirisha, miche midogo iliyopandwa ndani ya makopo yaliyojazwa udongo na kuwekwa juu ya meza, iliyotengenezwa kwa mbao ndani ya chumba, kwaayjili ya kwenda kupandwa shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye maandishi, rangi ya kijani kibichi na picha ya mazao juu yake, wenye mbegu ndani kwa ajili ya kupandwa shambani.

Shamba kubwa lenye mimea ya mahindi iliyopandwa katika mistari iliyonyooka yenye matawi rangi ya kijani kibichi, kwa ajili kuvunwa na kupelekwa kiwandani kusindikwa au kuchakatwa.

Mabakuli mengi yaliyo juu ya meza, zilizotengenezwa kwa mbao na yenye nafaka za aina mbalimbali na vikaratasi vidogo vyenye maandishi kwa ajili ya chakula au kupandwa shambani.

Taa zilizo juu ya meza zilizotengenezwa kwa mbao, mifuko ya magunia iliyowekwa chini, yenye nafaka za aina mbalimbali ndani kwa ajili ya matumizi ya chakula.

Uzio uliotengenezwa kwa miti majani kundi la wakulima wanaume wakiwa wanapanda miche midogo, ndani ya mifuko ya plastiki iliyojazwa udongo iliyopo kwenye kitalu kwa ajili ya kufikia hatua ya kwenda kupamba shambani.

Mfuko wa plastiki uliofungwa wenye rangi ya kijani, maandishi, na picha ya mazao ya kilimo juu yake, ulio na mbegu ndani kwa ajili ya kupanda shambani.

Vikapu vilivyotengenezwa kwa makuti vikiwa nje, vilivyojaa nafakaza aina mbalimbali za mazao kwa ajili ya matumizi ya chakula au kwenda kuuzwa sokoni.

Vichaka, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, shamba kubwa lenye matuta yaliyopandwa mazao ya mahindi kwa ajili ya chakula au kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Uzio uliotengenezwa kwa mbao, banda dogo likiwa nje lenye mlango na dirisha, na lililo ezekwa kwa bati kwa ajili ya kufungia wanyama wa aina mbalimbali.

Vichaka, mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, mbwa aliyelala kwenye banda dogo lililotengenezwa kwa mbao Kwa ajili ya kufungia wanyama wa aina mbalimbali.

Nyasi fupi ,miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao, mabanda madogo yenye milango yaliyozekwa kwa mabati kwa ajili ya wanyama wa aina mbalimbali.

Mabanda madogo yaliyo nje, yakiwa yametengenezwa kwa mbao na yenye milango na madirisha kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Mti wenye majani ya rangi ya kijani kibichi, uzio uliotengenezwa kwa mbao, nyasi fupi, mbwa aliye juu ya banda kwaajili kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, nyasi fupi, banda dogo lililotengenezwa kwa mbao, lenye mlango, dirisha na lililoezekwa kwa bati, kwa ajili ya kufungia wanyama wa aina mbalimbali, likiwa limewekwa nje.

Nyasi fupi zenye rangi ya kijani na mabanda madogo yakiwa yamebebanishwa, yaliyo na mlango na madirisha kwa ajili ya kufugia wanyama wa aina mbalimbali.

Vichaka, barabara ya vumbi, nyasi fupi zenye rangi ya kijani kibichi, nyati wawili wenye pembe walio ndani ya maji wakinywa kwa ajili ya utalii au kuwindwa.

Miti yenye majani ya kijani, vichaka uzio uliotengenezwa kwa bomba la chuma, mtaalamu wa wanyama pori aliye vaa kofia na barakoa akiwa amemshika twiga kichwani kwa ajili ya utalii au kuwindwa.

Vichaka ,miti ya majani yenye rangi ya kijani kibichi, twiga aliyesimama huku akiwa anakula kwa ajiri ya kazi ya utalii au kuwindwa.

Vichaka vilivyokauka, pipa la plastiki lililojaa maji uzio uliotengenezwa kwa vyuma, kundi la watu wenye asili ya kizungu wakiwa wanaangalia na kuwashika twiga watatu; kwa ajili ya utalii au kulindwa.

Nyasi fupi, vichaka, miti iliyo na majani ya rangi ya kijani kibichi, bwawa lililojaa maji mengi, mamba mkubwa kwa ajili ya utalii au kuwindwa.

Nyasi fupi, vichaka vyenye majani ya rangi ya kijani kibichi. Banda lililotengenezwa kwa miti, na wavu wa chuma, pamoja na twiga kwa ajili ya utalii.

Nyasi zilizokauka, ndege mwenye manyoya meupe na meusi, akiwa anawinda nyoka kwa ajili ya chakula, wote wakitumika kwa utalii au kuliwa.

Mamba wawili wakubwa huku mmoja akiwa amefungua mdomo wake, wakiwa wamejianika kwenye jua kwa ajili ya utalii au kuwinda.

Vichaka vikubwa na vidogo, miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, kifaa cha kisasa pamoja na twiga aliyesimama kwa ajili ya utalii au kuwindwa.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi, kundi la Tembo wakubwa wenye mikonga mirefu na pembe, pamoja na mdogo aliyejipaka vumbi, kwa ajili ya utalii na kuwindwa.

Mlima mrefu, bonde, tambarare yenye mawe, nyasi zilizo kauka, vichaka na miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi, pamoja na pundamilia akiwa anatembea kwa ajili ya utalii.

Vichaka vidogovidogo, nyasi fupi zenye rangi ya kijani pamoja na swala mwenye pembe refu akiwa anakula kwaajili ya kazi ya uwindaji au utalii.

Miti mingi, vichaka vidogo vilivyokauka na vikubwa vyenye majani rangi ya kijani kibichi, twiga alietoa ulimi nje kwa ajili ya utalii au kuwindwa.